Mhudumu wa afya amevaa nguo za kujikinga akimhudumia mgonjwa kwenye kitanda cha hospitali na kuna mashine za uangalizi ukutani. Madhari hii inaonekana kama wodi ya wagonjwa mahututi.

Mhudumu wa afya anachukua sindano na kuandaa chanjo kwa ajili ya mtu anayeketi mbele yake. Kuna watu wengine wamekaa karibu, baadhi yao wamesimama, na mezani kuna vifaa vya afya kama barafu na dawa.

Timu ya madaktari na wauguzi wamevaa mavazi ya upasuaji wakifanya upasuaji kwenye chumba cha upasuaji hospitali. Wote wamevaa barakoa na glavu na kofia za kulinda usafi na kuzuia maambukizi.

Muuguzi amevaa mavazi ya kujikinga akiwa kwenye wodi ya wagonjwa mahututi hospitalini akihudumia mgonjwa aliyelazwa na mashine za matibabu pembeni. kuna vitanda vingine na vifaa vya hospitali vinayoonekana nyuma.

Mhudumu wa afya anatoa chanjo kwa mwanamke anayeketi kwenye kiti huku watu wengine wakisubiri foleni pembeni kwenye kituo cha afya, mazingira ni safi na yanaonyesha huduma inaendelea kwa utaratibu.

Mama na mtoto wameketi kwenye nje huku mama mgine akiwa amevalia koti la huduma za afya na kilemba anashika mtoto kwa uangalifu na anaonekana kumpa chanjo au huduma za afya.

Mhudumu wa afya amesimama pembeni ya kitanda akimhudumia mgonjwa aliyefunikwa shuka huku mtu mwingine amekaa pembeni kwenye kitanda akiwa amevaa nguo ya samawati. Chumba kinaonekana kuwa cha hospitali au zahanati.

Mhudumu wa afya anaandika taarifa kwenye chombo kubwa la hospitali akiwa ameketi mezani na nyaraka nyingi za matibabu mbele yake. Mazingira haya ni kawaida kwenye vituo vya afya humu nchini ambapo taarifa ya mgonjwa huandikwa kwa mkono.

Mwanamke amevalia koti la samawati na barakoa ya uso anazungumza na watoto tatu waliomzunguka. Wapo nje karibu na nyumba. Mazingira yanaonekana ya mtaa wa kawaida.

Daktari wa meno aliyevaa glovu za samawati anatumia kifaa maalum cha kung'oa jino la mgonjwa. Mgonjwa amefungua mdomo na jino linaonekana liking'olewa kwa kutumia kifaa cha udaktari. Hii ni hali ya kawaida kwenye matibabu ya meno kama jino limeharibika au linauma.

Sehemu hii ya kinywa na meno ya mtu, kina kifaa kidogo cha kijani ambacho kinaingizwa kati ya meno. Meno yanaonekana yakiwa safi na yamepangika vizuri na fizi zinaonekana zikiwa na afya.

Meno mawili makubwa meupe yamebuniwa pamoja na kifaa cha daktari wa meno mbele yake. Mandhari nyuma ni ya rangi ya samawati na inaashiria huduma au ukaguzi wa afya ya meno.

Mtu anapimwa meno na daktari wa meno aliyevaa glovu za samawati na kutumia vifaa maalum kuangalia kinywa. Mgonjwa anafungua mdomo huku daktari akiangalia meno yake kwa umakini.

Uso huu ni wa mwanamke anayetabasamu kwa furaha kubwa. Macho yamefungwa kidogo na meno yanaonekana wazi na meupe. Hisia zinatokea kuwa za furaha, amani na kurithika.

Mkono wa mtu aliyekunja vidole kana kwamba anashikilia kitu kidogo au anaonyesha ishara fulani. Mandhari nyuma kuna anga la samawati na miale ya jua. Inaonekana kama sehemu ya shughuli au maelezo kwenye programu ya simu.

Madaktari wawili wamevaa mavazi kamili ya kujikinga na glavu, wakimhudumia mgonjwa kwenye kitanda cha hospitali. Kuna vifaa vingi vya matibabu kama mashine na chupa za dawa pembeni yao.

Mtu amevalia glovu za rangi ya samawati akishika vijiti viwili vya matibabu, kimoja kikiwa na kitu chekundu kinachoonekana kama sampuli ya damu au tissue . Mazingira yanaonekana kuwa ya hospitali au maabara.

Vifaa hivi ni vifaa vya kutibu meno. Vimepangwa juu ya uso wa rangi ya zambarau. Kuna kifaa cha kuchunguza meno, kifaa cha kutoa uchafu na kioo kidogo cha meno. Hivi ni vifaa vinavyotumiwa na daktari wa meno wakati wa uchunguzi au matibabu.

Watu kadhaa wanatembea katika maji ya mafuriko katika mtaa wa mabanda wakiwa wamevaa nguo za kawaida na wengine wakiwa na fimbo mkononi. Majengo ya kiduni yamejengwa kwa mabati na miti na maji yamejaa rangi ya udongo.

Watu wanne walio vaa fulana za rangi ya machungwa na nyeupe wanatembea kwenye uwanja wenye takataka na majani nyuma yao kuna majengo mawili ya rangi ya njano na kijani na miti mingi pembeni inaonekana kama ni kikundi cha usafi au ukaguzi wa mazingira.

Tukio hili ni la mashindano ya huduma ya kwanza. Watu wawili wamesimama mbele wakishikana mikono na kushikilia cheti. Nyuma yao kuna mabango na maandishi yanayohusu huduma ya kwanza na uchangiaji damu. Meza na watu wengine wanaonekana nyuma wakifuatilia tukio hili.

Kundi hili la watu wamesimama pamoja. Wengine wamevaa rangi ya njano na wengine nyekundu. Wengine pia wamevalia mavazi ya kawaida na wengine ya kidini na wanaonekana wako kwenye eneo la wazi kama mashambani au ujenzi.

Mimea michanga imepangwa kwa mistari shambani. Na udongo unaonekana safi na umepaliliwa vizuri, mandari inaonyesha mazingira ya kilimo na ukuaji wa ustadi mzuri.

Shamba hili ni la mzabibu iliyopandwa kwa mistari miwili mirefu na njia ya udongo katikati. Mimea imeota vizuri, mazingira ni ya asili na anga ni jeupe bila mawingu mengi.

Mtu aliyevaa mavazi ya kupigia mbizi chini ya bahari amezama kwenye maji yenye uhai mwingi wa samaki yenye rangi tofauti tofauti. Kuna matumbawe na miamba chini ya maji na mwangaza wa jua unapenya juu ya maji.

Eneo hili la msitu limekatwa na vijiti vingi vya miti vimebaki ardhini. Kuna mto mdogo unaopita katikati kuelekea ziwa au bwawa uku misitu mirefu ikiwa mbali na anga la jioni lenye mawingu.

Mkono huu wa mtu umeshikilia karatasi ya chooni juu ya sakafu ya mbao ya rangi ya hudhurungi. Karatasi hiyo ni safi na haijatumika na mkono umeinuliwa juu kidogo. Mandhari ni rahisi na haina vitu vingine vingi kwenye fremu.

Sehemu hii ni ya maabara au chumba cha utafiti, kikiwa na vifaa vya kisayansi kwenye meza kama vile mashini na kontena. Chini ya meza kuna madumu na mitungi ya kuhifadhi kemikali au maji. Inaonekana ni mazingira ya kazi yaliyopangwa vizuri.

Ofisi ndogo yenye sakafu safi ya vigae, ina rafu na kabati pembeni , zikiwa na vifaa vya ofisini na chupa za plastiki. Kuna meza katikati na viti vitatu . Mtu ameketi kwenye kiti.

Chumba hiki ni chumba cha hospitali au kliniki chenye mashine kubwa ya kisasa ya hospitali inayotumika kupiga picha ya meno au taya. Pembeni kuna dawati ndogo lenye kompyuta au karatasi. Mazingira ni safi.

Troli ya hospitali ina vifaa vya matibabu kama glovu , dawa, sindano na karatasi ikiwa imepakiwa sawa sawa. Kando imefungwa mfuko wa takataka wa plastiki wenye rangi ya zambarau.

Mgonjwa amelala kitandani hospitalini akiwa na bendeji kwenye mguu na umewekwa kusaidia matibabu ya mfupa uliovunjika . Kuna muuguzi anamsaidia na mgonjwa amefunikwa shuka ya hospitali.

Kiti hiki ni kiti maalum cha daktari wa meno kikiwa na vifaa vya kisasa vya matibabu ya meno kama vile taa ya kutazama kinywa, birika za maji na chombo cha kufyonza mate. Pembeni kuna kiti cha daktari na skrini mbili za kompyuta kwa kurahisisha utambuzi na matibabu.

Mhudumu wa afya anachukua dawa kutoka kwenye tupa kwa kutumia sindano tayari kwa ajili ya kutoa chanjo au matibabu. Kuna trey ya vifaa vya matibabu pembeni inaonyesha maandalizi ya huduma ya afya.

Vifaa hivi, ni vifaa vya upasuaji vikiwa zimepangwa juu ya kutambaa ya kijani. Karatasi iko nyuma yao ambao imeandikwa matumizi ya vifaa hivyo. Nyuma kuna kijisanduku cha chuma ya kuhifadhi vifaa hivyo.

Mtoto mchanga anapokea chanjo ya matone ya mdomoni kutoka kwa mhudumu wa afya. Mtoto amelala kwenye mkono wa mlezi na anaangaliwa kwa makini wakati wa huduma hii ya afya.

Mama amembeba mtoto mchanga kwenye miguu yake huku mfanyikazi wa afya aliyevaa glovu za samawati akimchanja sindano mtoto huyo. Inaonekana ni tukio la utoaji wa chanjo kwenye kituo cha afya

Mtoto mchanga ameshikwa na mama yake mtu mmoja anayeonekana kuwa daktari au muuguzi ameshika mtoto mkono na kumtibu, labda anampatia chanjo au dawa kwa sindano.

Mkono huu ni mkono wa mtoto ukiwa na kovu dogo lenye kidogo kunywea ndani . Linafanana na kovu la chanjo ambalo ni kawaida sana kwa watoto Kenya. Ngozi inaonekana salama hakuna dalili za maambukizi makubwa.

Mwalimu ameaa gauni la waridi na barakoa, akisimama mbele ya wanafunzi darasani akiwaelekeza jambo. Wanafunzi pia wamevaa sare za shule na barakoa, na wanaketi mezani na kumwangalia mwalimu, huku kuna karatasi na vifaa vya shule mezani.

Mama amembeba mtoto mdogo kwenye mapaja yake huku anahudumiwa na mhudumu wa afya aliyevaa sare. Wanakaa kwenye viti vya plastiki ndani ya chumba chenye madawati ya mbao, huenda ni zahanati au kituo cha kliniki.

Mtoto anachanjwa sindano kwenye mkono na mhudumu wa afya, aliyevaa shati la mikono mirefu. Mkono wa mtoto umeshikiliwa tayari kuchanjwa. Hii inaashiria huduma ya afya au zoezi la chanjo.

Watoto na watu wazima wamekaa nje kwenye uwanja wa nyasi mbele ya jengo la mabati na miti. Watoto kadhaa wamekaa chini wakicheza au kula huku mwanamke mmoja akiwa amesimama karibu nao akiwatazama.

Mama amekeeti na mtoto mdogo huku mhudumu wa afya akimpa mtoto dawa ya matone mdomoni. Watu wengine wengi wakiwemo akina mama na watoto wanasubiri huduma na karibu wote wamevaa barakoa.

Mtu anatumia kalamu ya wino kuweka alama kwenye kidole cha mtoto , ishara inayotumika kuonyesha kuwa mtoto huyo tayari amepokea huduma fulani , mara nyingi chajo kama ya Polio au matibabu.

Mtu huyu ameshika mkono wake wa kushoto kwa mkono wa kulia. Sehemu ya mkono inaonekana imerasishwa kwa rangi nyekundu kuashiria maumivu au jeraha. Mtu ni kifua wazi na anaonekana kama anateseka na maumivu ya mkono au kifundo cha mkono.

Mchezaji amelala chini kwenye uwanja wa mchezo wa ndani . Afisa wa afya anamsaidia kunyoosha au kutuliza mguu wake kama amepata majeraha. Kuna koni ya rangi ya bluu pembeni na mchezaji anaonekana kuwa katika maumivu.

Mtu huyu ameketi akiwa amefunga bandeji kwenye mkono wake wa kushoto kuanzia kiganjani hadi sehemu ya chini mkono. Anaonekana kushika bandeji hiyo kwa mkono mwingine kana kwamba anaiweka sawa au anahakikisha imefungwa vizuri.

Mti huu ni mkubwa wenye matawi mengi na majani ya kijani kibichi ukiwa umesimama kwenye eneo lenye vichaka na mimea mingine midogo. Anga ni ya samawati safi bila mawingu na mwanga wa jua unaangaza vizuri.

Mmea mchanga wa majani mabichi unaota karibu na mawe na nyasi safi chini ya mwangaza wajua, kuna uzio wa chuma ya udongo wa rangi ya kahawia.

Mti huu wa maparachichi una majani mabichi na maparachichi mengi yakiyokomaa yakininginia kwenye matawi. Mwanga wa jua unapita katikati ya majani na mazingira yanaonekana ya kijani yenye afya.

Mmea wa kijani unaota shambani. Pembeni kuna mimea mingine kama vitunguu na matawi madogo madogo. Nyuma ya mmea kuna kibanda cha mbao na miti mikubwa. Hali ya anga ni safi na jua linaangaza.

Mmea huu una majani mapana ya kijani, na maua madogo ya rangi ya zambarau yenye umbo la nyota. Maua yako kwenye kikonyo kimoja na yanaonekana bado hayajachanua kabisa. Mandhari ya nyuma ni ya shamba au bustani.

Mimea yenye maua ya njano imemea shambani na nyuma kuna uwanja wa wazi wenye nyasi na miti. Anga ni safi na la samawati bila mawingu mengi na mazingira yanaonekana ya asili na tulivu.

Eneo hili la wazi lina nyasi ndefu na mimea michache mbele. Huku nyuma kukiwa na uzio ambao na miti mingi ya kijani. Anga ni safi na lina mawingu kidogo na kuna mwangaza wa jua. Mandhari inaonekana ya shambani au kijijini.